Kunapo karai iliyo na mihogo iliyokarangwa kw njia ya kutumbukizwa kwa mafuta baada ya kukatwa kwa mishale ndogondogo. Vilevile kunapo watu ambao wanapita katika barabara.

Mnapo miti ambayo imemea na kuzungukwa na maji. Vilevile, mnapo nyasi ambao umemea kwa usawa na yaliyo na rangi ya kijani vilevile kama vile mti.

Mnapo miti ya ndizi tofauti tofauti iliyo ya rangi ya manjano, matawi yake yamelaliana kutoka kwa mti mmoja hadi mti mwingine na miti haya ni miti tofauti tofauti.

Mnapo chakula tofauti tofauti katika sinia kama vile kachumbari, ndizi, kuku na pilau ambayo imeekelewa katika mkeka iliyo rangi ya samawati.

Sokoni mnapo samaki kadhaa walio na rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, kijani na rangi ya kijivu. Pia mnapo watu tofauti tofauti. Miongoni ni wateja na wauzaji.

Sokoni mnapo vitu tofauti tofauti kama vile samaki, kama vile kuna taa ambayo inamulika vyakula, pia vilevile kunayo majani, kunayo matunda na vyakula vingine.